Watu wamesimama pamoja hili waweze kupinwa picha , baadhi ya watu hawa ni wanasheria na majaji wakuu wa Kenya kando yao kuna mahali pa kueghesha gari na pia kuna majengo makubwa makubwa nyuma yao.

Wachezaji wa mpira wa kandanda waliovaa jezi ya rangi ya nyeusi na rangi ya manjano wanawashangilia mashabiki wao kwa kuja kuona mpira wao. Wengi wanapiga makofi. Wachezaji wengine wanainua jezi zao juu, wengine pia wamebeba maji ya kunywa.

Jaji Mkuu wa Kenya, Martha Koome, anakula kiapo kabla ya kuanza kazi yake rasmi. Amebeba biblia katika mkono wake wakulia. Nyuma yake kuna bendera mbili za nchi ya Kenya, na pia hameva mavazi maalum ya kuwa jaji.

Mashabiki wa mpira wa mguu wamemiminika wanaonekana kua na tabasamu sana, wengine wao wameinua mikono juu kuonyesha wanasherehekea ilhali mwingine anapiga gumzo, watu hao wamevaa mavazi ya rangi ya kijani kibichi.

Mashabiki wa mpira wa kandanda wamemiminika uwanjani haswa timu ya Gor Mahia ili waweze kuona mpira na kushangilia timu yao. Miongoni mwao kuna maaskari wa usalama wa KDF ambao wamekuja kudhibitisha usalama wao.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati lililo na rangi nyekundu na wigi kichwani anaashiria akiwa anaongea , nyuma yao watu wengi wamejaa wakiwa wamevaa kofia ya rangi ya nyekundu ambayo imeandikwa tuko pamoja.

Mashabiki wengi wa mpira wa mguu wamemiminika pamoja kusheherekea. Wengine wamebeba firimbi ilhali wengine wameinua mikono yao juu kumaanisha wanasheherekea , wengine wametabasamu, mmoja wao amevaa ,watu kadhaa wamevaa miwani.

Mashabiki wa mpira wa kandanda wamesimama pamoja wakisherehekea. Baadhi yao wameinua mikono juu na kuruka ruka, wengine wanachukua video kutumia kamera za simu zao. Mmoja wao amebeba chupa ya maji mkononi, na sweta kwenye mabega.

Raila Odinga ako kwenye ofisi anachungua mkono wake kutumia mashine, kando yake kuna meza iliyo na kamera kwenye meza hiyo pia kuna tarakilishi na kibodi. Kando yake kuna mwanaume aliyesimama na mwanamke aliyekaa kwenye kiti.

Mashabiki wamemiminika uwanjani, shabiki mmoja amevaa kama kibonzo, amebeba bendera ya Kenya katika mkono wake wa kushoto na pia kwenye shingo amejifunga bendera ya Kenya. Kichwani amejifunga tai lililotengenezwa na rangi ya nyekundu, nyeusi na kijani.

Watu kadhaa wamemiminika pamoja, kando yao kuna Mzungu aliyebeba bendera ya Kenya pia kuna mwanamme aliyejifunga bendera ya Kenya kwenye shingo yake. Watu hawa wanaonekana wakiwa wametabasamu , wengine wanaonyesha vidole zao na kurusha mikono yao.

Kijisanduku kidogo kimewekwa ndani pasipoti, pasipoti hizo ni za vitabu vidogo vidogo vilivyo na jarida ya rangi ya samawati, kuna michoro na maandishi kwenye jarida ya vitabu hivyo vya rangi ya dhahabu.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wamepiga pozi. Baadhi yao wamesimama ilhali wengine wameinama. Wamevaa jezi za rangi ya kijani kibichi, rangi nyeupe. Hapo mbele ya shati kuna mchoro wa mpira na jina ya timu yao.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wako uwanjani, kuna timu mbili timu moja imevaa jezi ya rangi ya nyeupe na rangi ya zambarao ambayo imeandikwa betika. Timu nyingine imevaa rangi ya manjano na rangi ya kijani kibichi , nyuma yao kuna mtu ambaye anapita.

Wanaume ambao wanaonekana kuwa ni wanachama wa ODM wamesimama kwenye jukwaa ili kutoa maagizo fulani, kwenye jukwaa hilo kuna vipasa sauti vya runinga tofautitofauti nyuma yao kuna bango lililochorwa Raila Odinga ambalo limewekwa kwenye ukuta.

Umati wa watu umekaa pamoja, wengine wanacheka, wengine wanapiga makofi, ilhali wengine wamesimama, wanapomuangalia mwanadada mmoja aliyejivalisha bendera ya Kenya kwenye mgongo wake ambaye anawaigiza.

Wanasheria walio somea somo la Sheria wanachukua kiapo kabla ya kuanza kazi yao. Moja wao ana tabasamu. Mbele yao Kuna vipasa sauti vya runinga tofauti tofauti kama vile Citizen. Chini yao kuna wanasheria ambao wamepiga picha pamoja.

Wachezaji wa mpira wa mguu, wamesimama pamoja ili kuweza kunongonezea jambo, wachezaji hawa wamevalia jezi, shati lililo la manjano na kaptura ya rangi nyeusi, pia wamevalia viatu vya kucheza mpira, kando yake kuna viti ambazo mashabiki watakaa.

Watu wanne wako kwenye ofisi. Wawili wamekaa wakitumia kompyuta, wengine wawili wamesimama wakiangalia kalatasi, mwingine amesimama akitabasamu, huku akiwa ameshika vitambulisho zilizo kwenye vijisanduku vidogo.

Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta anakula kiapo kabla ya kuanza Kazi yake rasmi , ameinua bibilia katika mkono wake wa kulia na pia Katika mkono wa kushoto amewekelea mkono juu ya kitabu kilicho na jarida ya rangi ya kijani. Kitabu hicho kimebebwa na bibi yake ambaye amevaa rinda ya rangi nyeupe.

Mashabiki wa mpira wamejaa uwanjani ili waweze kusherehekea timu zao mbalimbali. Wengine wamevaa kama vibonzo ili waweze kuwachekesha watu. Kando yao wanashabiki wengine wanasherehekea, wengine wakiwa wanatabasamu.

Wachezaji wanne wa mpira wa vikapu, ambao ni wanawake. Wanatabasamu, ni wa timu ya Kenya. Mmoja wao amebeba mipira miwili katika mabega yake, akiwa ametabasamu.

Wachezaji kumi ambao ni wachezaji wa mpira wa kandanda wako uwanjani wakifanya mazoezi wanafanya mazoezi hayo wakiwa wanatabasamu wengine wanacheka wengine wanatabasamu nyuma yao kuna goli wachezaji hao wamevaa jezi za rangi za nyekundu nyeupe na wengine wamevaa soksi za bluu na nyeusi.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wa timu ya Bandari FC, Wanaonekana kuwa na tabasamu na kusherehekea. Wachezaji hao wamevaa majezi ya rangi ya samawati na rangi nyeupe.

Mashabiki wa mchezo wa mpira, wamemiminika uwanjani ili waweze kuona mpira. Watu wengine wanaonekana wakiwa wameshangaa ilhali wengine wakitoa maelezo. Watu wengi wamevaa nguo za rangi nyekundu, kumanisha timu hiyo wanavaa jezi ya rangi nyekundu.

Mashabiki wa mpira wa kandanda wako pamoja wakisherehekea. Baadhi yao wamejifunga bendera ya Kenya kwenye mgongo. Wengine wao wameinua mikono yao juu na kuruka ruka. Wengine wamebeba simu ili waweze kurekodi matukio hayo.

Rais wa Kenya William Ruto anatembea kutoka kwa jumba, kando yake ni jaji mkuu wa kenya Martha Koome nyuma yao wamefwatwa na wanasiasa kadhaa na afisa wa usalama ambaye anawalinda.

Mashabiki wa mpira wa kandanda wa timu ya Gor Mahia wamesimama pamoja wakisherehekea. Mmoja wao ametoa shati na kuliweka kwenye kichwa akiwa ameinua mkono juu, ilhali mwingine amebeba firimbi kwenye mdomo wake.

Watu wamefika katika ofisi ya serekali, ili wakaweze kupata huduma tofauti tofauti. Mwanamke mmoja ambaye amevaa sare za kiofisi, anasimama. Anaonekana kuwa anaangalia watu ambao wamekaa kwenye viti. Mwanamke mmoja, amebeba karatasi mkononi huku akitembea.

Wanasarakasi wanashindana katika michezo ya olimpiki, kando yao kumejaa mashabiki ambao wamekaa kwenye viti vyao, viti hivyo vya rangi ya kijani, baadhi ya mashabiki wamesimama ili waweze kuona nani anayetangulia kwa mashindano hayo.

Umati wa watu wamejaa katika uwanja hasa mashabiki wa timu mbalimbali. Watu wengine wamesimama pamoja wakipiga gumzo, wengine wanatembea akicheka, ilhali wengine wamekaa chini ili kungoja mpira uanze.

Arisaig mmoja amekaa kwenye kiti ndani ya ofisi zinazopeana huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi. Mbele yake kuna meza ambapo kuna tarakilishi na kiibodi na pia kipanya anazotumia kuweka ujumbe kwenye tarakilishi hiyo.

Mashabiki wa mpira wa kandanda, wanaoshangilia timu ya Tusker, wamevaa jezi za rangi ya manjano, wamesimama na kusherehekea, na wengine wamesimama wakiangalia mpira, ilhali wengine wamepigwa na butwaa kwa sababu ya matendo yanayofanyika.

Mashabiki wengi wamejaa uwanjani , wamekuja kushuhudia ukimbizi, wakimbizi hawa wako kwenye laini wakingoja waanze kukimbia, kando yao kuna vipasa sauti vingi na pia kuna kamera zinazowapiga picha watakapokuwa wakikimbia au kuwachukua video.

Wanaume wawili wamekaa kwenye viti za plastiki huku wakiandika ujumbe fulani kwenye vitabu walizoweka kwenye meza , wamebeba kalamu . Kando yao mwanaume mmoja amekaa akiwa ameshikilia mkono wa mwanamke aliye na shuka nywele ya rangi ya buluu na waridi . Mbele yao kumesimama mwanamke aliyebeba fomu.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wanacheza mpira uwanjani. Kuna timu mbili. Timu moja imevaa jezi ya rangi ya kijani ilhali timu nyingine imevaa jezi ya rangi ya manjano. Huko kwenye viti kumejaa mashabiki wanaosherehekea timu hiyo inapoendelea kucheza.

Vitambulisho vingi vya wananchi vimefungwa pamoja na kuwekwa kwenye meza, kwenye kitambulisho hicho kuna sura ya mtu, jina lake kamili, mahali ambapo amezaliwa, siku na tarehe ambayo alizaliwa na siku ambayo alipokea kitambulisho hicho.

Umati wa watu umemiminika uwanjani iliwaweze kuwasiliana na viongozi waweze kupitisha ujumbe wao viongozi kama hawa wamebeba tarakilishi ambapo wanaweza kuweka ujumbe wanaopewa watu wamepiga foleni iliwaweze kuhudumiwa mmoja baada ya wengine baadhi ya watu wamebeba karatasi na kalamu mahali ambapo wanaandika ujumbe walionao.

Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta amesimama akimwongelesha jaji mkuu David Maraga , majaji wengine wamesimama kando yake wakitega maskio na kuskia gumzo wanayo zungumza.

Takataka nyingi zimerushwa ndani ya mtaro, kando ya mtaro huo ni barabara ambapo watu wanapita, barabarani kuna magari ya kibinafsi na ambayo yanaendeshwa. Pia kuna majengo makubwa yaliyo kando kando ya barabara na posti za stima.

Mashabiki wamekaa pamoja, wengi wao wamevaa shati lililo la rangi nyekundu. Wengine wao wanapiga kumzo ilihali mwingine anaongea na simu yake. Wengine wanatabasamu wanaonenakana wakicheka. Mmoja wao anakunywa maji ama juisi.

Watu wamekuja kuchukua vitambulisho vyao kutoka kwa maafisa wa serikali, wengine wao wamekaa kwenye viti wakijaza ujumbe fulani kwenye fomu. Kando yao kuna mwanamke aliyepanda pikipiki anaonekana akizungumza na mwanamke aliyesimama kando yake.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wanafurahia huku wakiinua kikombe Chao juu ambacho wameshinda. Kwenye shingo wamevaa medali iliyo na rangi ya pendera ya Kenya, ambayo ni nyeupe, nyekundu, nyeusi na kijani kibichi. Hapo kando kuna mtoto mdogo ambaye ameinua mpira.

Pipa la taka la rangi nyeupe limewekelewa juu ya sakafu. Kando ya sakafu hiyo kuna ukuta ulio rangi ya waridi. Kando yake, kuna mlango wa chuma ulio wa rangi ya samawati.

Wanaume watatu wamekaa kwenye dawati. Mikononi wako na fomu na kalamu ambayo wanaijaza. Wamekaa kando ya nyumba iliyo tengenezwa na mabati. Pembeni pamesimama msichana aliyesuka nywele ya waridi na rangi ya samawati. Nyuma yao wamesimama na wengine wamekaa wamama wa kijiji.

Tangazo lilo la rangi nyeusi limeandika ujumbe fulani unaosema "Jubilee mbele pamoja". Maandishi hayo ni ya rangi nyekundu. Pembeni pamechorwa ndege aliyebeba matawi mdomoni.

Watu wamepiga foleni katika ofisi ya kuchukua paspoti. Kando yao kuna afisa wa usalama ambaye anahakikisha watu wamepiga foleni vizuri. Wanawake wawili, wanaandika kitabu ili kujaza ujumbe fulani, ndiposa waweze kupewa kitambulisho hicho.

Mashabiki wa mpira wa kandanda wamesimama wakisherehekea timu yao, wameinua mikono, wengine wanarekodi wakitumia simu zao, wingine wanacheka, wamevaa jezi lililo na rangi nyeupe na samawati.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wamekaa katika ofisi ya huduma ya Helita wakitumia kompyuta zao. Ofisi hizo za kutumika kupeana cheti cha kuzaliwa na pia cheti cha kufa katika wanainchi.

Wanawake wanne wamevaa mavazi ya mashabiki wa timu ya mpira ya mgungu. Rangi za kijani na nyeupe ambazo ni rasmi za timu ya Ghormaia, ambayo ni klabu marufu ya soka kutoka nchini Kenya. Mandishi kama tuzo, liko katika shati la mmoja wa wanawake hao.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome anakula kiapo kabla ya kuanza kazi yake rasmi. Nyuma yake kuna bendera za Kenya ambazo ni nne, kando yake pamesimama watu wawili, kwa mkono wa kulia ni mwanamke aliyevaa barakoa, kwa mkono wa kushoto ni mwanaume aliyevaa suti na mbele yake kuna kipaza sauti.

Wachezaji wa mpira wa kandanda ambabo ni wanaume wanafanya mazoezi uwanjani, wengi wao wanatabasamu huku wakikimbia, wamevaa jezi za rangi ya buluu rangi nyeupe, na rangi ya kijani kibichi.

Watu wamepiga foleni katika kituo cha Huduma Center wakingoja washughulikiwe na maafisa wa, maafisa wa usalama wamesimama kando yao ili kudumisha usalama unatimizwa, wengine wana watu wengine wamekaa chini kumaanisha wamechoka, wakiendela kungoja pia wao wahudumiwe.

Wachezaji wa mpira wa vikapu, waliovaa majezi ya rangi ya buluu na nyeupe. Wamekaa ilhali wengine wamesimama, wakiangalia timu yao inapoendelea kucheza. Kando yao, kuna mwanamke ambaye anatumia simu yake. Nyuma yao, kuna wanaume waliokaa kwenye viti vya rangi nyekundu wakipiga makofi.

Wachezaji wa mpira wa kandanda waliovaa jezi ya rangi ya machungwa, wanakimbia karibu na mashabiki wao ili kusherehekea goli. Halafu pia mashabiki wamekaa kwenye viti zao wakirusha rusha mikono zao uwanjani.

Mashabiki wa mpira, wanatabasamu sana. Wengi wao wamevaa shati ya rangi ya nyekundu, kijani kibichi na rangi nyeusi. Mmoja wao amejichora na kujipaka rangi kwenye uso anaonekana kama kibonzo. Wengine wamevaa shanga, mmoja aliye nyuma yao amevaa shati na kofia ya rangi ya manjano.

Mtu amevaa kofia zilizotengenezwa na karatasi, kwenye kofia hii kuna michoro kadhaa inayosema kura kwa Moi, kura kwa Moi, KANU. Kuna mchoro wa jogoo iliyo na rangi nyekundu, kofia hii ni ya rangi nyeupe, nyuma yake watu wengi wamejaa.

Mashabiki wa mpira wa mguu wamekusanyika pamoja wakisherehekea . Mashabiki hawa wamebeba bendera ya Kenya wengine wanainua mikono yao juu ilhali wengine wanapiga picha , wengi wao wamevaa shati za rangi ya nyekundu.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wako uwanjani wakicheza mpira, kuna timu mbili, timu moja imevaa Chezi ya rangi ya manjano na ya kijani kipichi, ilhali timu nyingine imevaa Chezi ya rangi nyekundu na nyeusi, kando yao kuna mashabiki ambao wanauona mpira huo.

Mashabiki wa mpira wa kandanda. Wanasherehekea baadhi yao wameinua mikono yao juu wakiwa wanaongea. Mmoja wao amebeba simu mkononi ili kuchukua video ya mchezo huo. Moja wao pia amebeba tarumbeta mkononi akiwa ameinua mikono juu.

Mwanaume mmoja ameketi katika ofisi inayoshughulikia Huduma za wananchi huku akiwasilisha ujumbe anaotaka kusaidika. Afisa amekaa kwa makini akimsikiliza ili aweze kupatia ujumbe anaotaka kuwasilisha.

Wachezaji wa mpria wa mguu waliovaa jezi nyeupe na rangi nyekundu wamesimama wima huku waweze kupigwa picha, nyuma yao kuna basi kubwa linalowasafirisha na pia kuna ukuta iliowekwa rangi ya bendera ya Kenya..

Mashabiki wa mchezo wa mpira wa kandanda wa timu ya Gor Mahia wako pamoja wanasherehekea. Wengine wao wamebeba ngoma ambazo wanazipiga, mmoja wa mashabiki hao amekaa juu ya ngoma. Mwingine amebeba firimbi na nyundo. Kando yao kumewashwa moto.

Jaji mkuu wa zamani David Maraga aliyevaa mavazi maalum, amesimama Kando ya rais wa zamani Uhuru Kenyatta wakipiga gumzo, nyuma yao kuna kikapu kilichowekwa mmea uliopandwa.

Mzee aliyevaa suti ya blue , shati jeupe na tai ya manjano. Ameinua Bibilia katika mkono wake wa kulia, kumaanisha anakula kiapo kabla ya kuanza kazi yake rasmi ya nchi. Nyuma yake kuna bendera mbili za nchini ya Kenya.

Runinga, inapeperusha habari ya Rais mkuu wa Kenya, ambaye anakula kiapo kabla ya kuanza kazi yake rasmi ya ofisi. Rais amebeba bibilia katika mkono wake wa kulia, kando yake kuna jaji mkuu Martha Koome, ambaye anampatia maneno ya kusema.

Watu wamepanda juu ya basi wengine wao wamekaa juu yake ilhali wengine wameninginia kwenye mlango, kando yao watu wengine wanaendelea kukimbia . Watu wengi wamevaa nguo za rangi ya kijani kibichi na nyeupe.

Mashabiki wa mpira wa kandanda wako pamoja wakisheherekea. Wanasheherekea timunya Harambee stars ambayo NI maarufu sana bapa nchini Kenya. Kando yao kuna miti ambayo imemea na watu hawa wamevaa nguo ya jezi ra rangi nyeupe, rangi nyekundu na rangi nyeusi.

Wazee wawili wa jinsia ya kiume, wamekaa kwenye kiti, wamevaa suti. Mikononi wamebeba kalamu, wanaweka sahihi kwenye vitabu walivyopewa. Juu ya meza, kuna kipaza sauti na kitabu kingine. Kando yao, pamesimama mwanamke mmoja na mwanaume mmoja.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wanacheza uwanjani, mmoja amevaa jezi ya rangi ya kijani kibichi na rangi nyekundu ilhali mwingine amevaa jezi ya rangi nyeupe na rangi ya buluu ,kando yao mashabiki wamekaa kwenye viti wakiwa na barakoa midomoni.

Watu wengi kama vile, wamama walio beba watoto wao mgongoni. Wengine wameshika watoto wao mikono, ilhali wengine wamesimama wakiwa wamepiga foleni. Wako katika kituo cha huduma wakingoja washughulikiwe. Kando yao kuna nyumba zinazoonyesha kuwa ni ofisi.

Rais wa nne wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anakula kiapo . Katika mkono wake wa kulia amebeba ameinua bibilia kando yake jaji mkuu amesimama ili kumpea maelezo. Kando yake bibi yake aliyevaa vazi la rangi nyeupe anamwangalia . Watu walio nyuma yake wanatabasamu na kufurahia.

Cheti cha kuzaliwa linaonyesha sehemu ambayo mtu alizaliwa ambayo ni mji wa embu west , hospitali aliozaliwa ambayo ni embu hospital , jina la mzazi wake wa kike ,jina la mzazi wake wa kiume na pia sahihi ya chifu wa eneo aliyozaliwa.

Wachezaji wa mpira wa raga. Wameshikana mikono wakiwa wameinamisha vichwa zao, kumanisha wanaomba ama wanasemezana. Nyuma yao, mashabiki wamekaa kwenye viti, wako tayari kuanza kuwasherehekea kwa sababu mpira huo unakaribia kuanza kuchezwa.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wako uwanjani wakicheza mpira kuna timu mbili timu moja imevaa jezi ya rangi nyeupe na rangi nyekundu ilhali timu nyingine imevaa jezi ya rangi nyeupe na rangi ya samawati na nyekundu pia.

Wachezaji wawili wa mpira ya kikapu wanang'ang'ania mpira, mmoja aliyevaa jezi ya rangi nyeupe ameubeba mpira ilhali mwingine aliyevaa jezi ya rangi ya samawati anajaribu kunyang'anya mwingine mpira.

Umati wa watu umewezakumiminika uwanjani ili waweze kupata Huduma namba. Baadhi ya watu wengine wamepiga foleni ilhali wengine wamekaa. Watu hawa wamevaa barakoa, kumaanisha ni wakati wa korona. Na pia anayepeana huu ujumbe amekaa na kompyuta.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wako kwenye uwanja wakisherekea. Baadhi yao wanaruka wakiwa wameinua mkono juu, kando yao kuna mashabiki ambao wamesimama karibu na viti. Wachezaji hao wamevaa jezi za rangi ya manjano na rangi nyeusi.

Rais wa tano wa Kenya, William Ruto amesimama ili aweze kukula kiapo. Ameinua bibilia katika mkono wake wa kulia. Kando yake bibi yake amesimama anayetabasamu. Nyuma yao kuna uwanja ambapo watu wameweza kumiminika waskie anapochukua kiapo hicho.

Watu wengi ambao wamevaa sare maalum, kama vile shati ya rangi nyeupe na nyekundu na suruali za rangi nyeusi, wamesimama pamoja kwa mpangilio mzuri sana ili waweze kupigwa picha. Watu hawa wamesimama mbele ya jengo la Huduma Center.

Watu wanakimbia barabarani, mmoja wao amepepa tangazo lililo na mchoro wa Raila Odinga. Iko na pia maandishi flani yanayosoma Raila Kalonzo 2017. Chama hichi ni cha ODM . Kando yao kuna vibanda, kibanda kimoja kimepepa viatu.

Watu wengi wamepiga foleni kwenye uwanja wakiwa wanashughulikiwa na afisa wa serikali. Afisa huyu ameketi kwenye kiti huku akitumia tarakilishi. Watu kadhaa wamebeba karatasi mkononi na kalamu.

Watu ambao wanafanya kazi katika ofisi za serikali wamekaa kwenye kiti baadhi yao wanatumia tarakilishi ili kuona ujumbe kando yao juu ya meza kumesimama watu mmoja ambaye ni mzungu mwingine ambaye ni mwafrika wote wawili wanatumia simu zao.

Rais wa Kenya William Ruto. Amesimama kando ya maji mkuu, Martha koome. Wote wawili wametabasamu. Nyuma yao watu wengine wamekaa kwenye viti, jaji mmoja amesimama karibu na kipaza sauti.

Wachezaji wa mpira wa wavu wako uwanjani wakicheza , kuna timu mbili. Timu moja imevaa jezi ya nyekundu na rangi nyeusi ilhali timu nyingine imevaa jezi ya rangi ya kijani kibichi na rangi ya bluu. Kando yao kuna mashabiki ambao wamekaa kwenye viti.